Mwanadada huyu amechuchumaa akikama ng'ombe. Anakama ng'ombe maziwa haya yakienda kwenye mkebe, mkebe ambao ni rangi ya blue . Ng'ombe amesimama tisti na anaonekana kuwa mtulivu mno.

Hili ni shamba la ndizi. Shamba hili lina migomba ambayo bado ni midogo midogo. Migomba yamepangwa katika foleni inayofaa, shamba hili ni shamba kubwa sana. Migomba hiyo ina mijani ya kijani kibichi.

Hili ni shamba la ndizi. shamba hili limejaa migomba ya ndizi. Migomba ambayo bado ni midogo midogo. Matawi ya migomba haya ni rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizi zimepangwa kwa njia inayo faa.

Hili ni dimbwi la takataka. Ng'ombe hao wanne wamekuja kutafuta vyakula vyao kwenye dimbwi hili. Ng'ombe hawa wana rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeupe, rangi ya kahawia na rangi nyeusi.

Huu ni mgomba wa ndizi. Mgomba huu uko shambani. Mgomba huu una ndizi, ndizi ambayo haijakomaa. Ndizi bado ni midogo midogo. Mgomba huu una matawi ambayo ni ya kijani kibichi.

Hizi ni ndizi. Ndizi hizi ni ndizi nyingi sana. Ndizi hizi zimeangushwa sakafuni. Zina rangi ya kijani kibichi. Haya ni mazao kutoka kwa shamba la ndizi.

Huyu ni mkulima. Mkulima huyu ni wa kiume. Amesimama karibu na shamba lake la ndizi, shamba ambalo lina migomba mirefu mirefu, migomba ambayo ina matawi ya kijani kibichi. Ametazama akiushika mgomba ambao una mazao wa ndizi.